Class ni mahali muhimu katika maisha ya mwanafunzi. Ni mahali wanafunzi husomea. Inafaa ikue mahali iko na nidhamu na ni safi, ili maisha ya mwalimu na mwanafunzi isikue ngumu.

Walemavu ni lazima wapatiwe upendo na wapendwe, wasibaguzwe, wasikalishwe nje yaani wakuwe watu ambao wanapendwa na wako katika watu.

Ni vizuri watu wajue lugha ambayo siyo lugha ya mama yao. Afadhali waskizane na watu wengine ambao sio wa kwao.

Hii ni mahali kila mtu ambapo anajifundisha kusoma na kuandika amepitia wakati alipoanza shuleni. Hii ina umuhimu wake sana kwa wenye wanapiti-- wenye wamepitia ndio wanaelewa zaidi.

Walimu wanatumia njia yoyote, ya kufundisha watoto jinsi ya kutumia saa ya kisasa, ambayo haionyeshi numbers , inaonyesha tu directions .

Watoto wachanga huwa wanaelewa sana picha wakati ambapo wanafundishwa kwa darasa. Badala ya kuambiwa tu majina pia waonyeshwe picha ili waelewe zaidi.

Nyumba ikitengenezwa kama ni ofisi ya serikali, ni muhimu watu waandike ni nini haswa hiyo mlango ni, kama ni mlango ya chairman ni ya chairman ,kama hiyo ni ya secretary ni ya secretary .

Watoto wa zamani walikuwa wanafundishwa kwa kuandikiwa kwa ubao ambao ni black . Mwalimu alikuwa anatumia chaki. Lakini saa hii, kuna whiteboard na mwalimu anatumia kalamu ili watoto waone vizuri.

Mtu kukaa peke yake wakati mtu anasoma hio italeta mtu ajitahidi sana, ajue hakuna mtu wa kutegemea ni nafsi yake tu. Lakini watu wakiketi watatu watatu ni kama wanapiga tu kelele, wanapiga hadithi, hakuna kitu wanasoma sansana.

Kusaidia watoto ambao ni walemavu. Hii, wa, wenye wamezaliwa hivyo ama wenye umepata accident ambao wakakuwa hivyo. Ni vizuri wao kusaidiwa kama ni kusoma, kama ni kitu ingine. Ni muhimu sana.

Vitabu hivi ndio tumezoea kusoma kiswahili na kuiandika. Walimu wetu wamejitahidi sana, walikua wanatuletea vitabu vya hadithi tofauti tofauti. Lengo lao ni sisi kujua kusoma na kuandika.

Vitabu vya hadithi vya lugha, inasaidianga mtu ajaribu kuongea lugha kutoka chini mpaka akuwe perfect , kwa kutumia hio lugha, kwa kusoma tusipo, na asome vitabu tofauti tofauti.

Kenya yetu imetoa wakimbiaji wengi kwa hii dunia. Hawa ndo wanakuwa nambari moja kama ni kukimbia si Africa ni dunia yote.

Si vizuri kuendesha ndao kama hujui kuongelea maji, kuna watu wengi wamekufia kwa sababu hawakuwa wanajua kuogelea na wameanguka ndani.

Ni muhimu sana tusiwasahau wale ambao wana shida wale walemavu bado wanaeza jifurahisha ata kama Mungu amewaumba hivo. Ni muhimu sana watu wasitupwe.

Lazima watu wapande miti, wanasemanga ukikata miti Moja panda miti mbili ina faida sana inaleta mvua, inaleta kivuli, inaboresha ardhi eeh.

Viti za kukalia shuleni ni vizuri yatengenezwe poa. Maanake kuna viti zingine ukikalia yanakushika hapa nyuma yanakurarua manguo. Kiti lazima ikuwe safi.

Ofisi kubwa lazima ikuwe na computer nyingi ambayo inatosha wale ambao wanahudumia watu. Si mzuri watu wawili ama watu watatu waongojee computer moja.

Bidhaa hii ni chombo muhimu sana, katika kila ofisi. Ofisi yoyote ambayo unaenda unahudumiwa na hii, bila hii mambo itakuwa ngumu sana.

Kutengeneza uwaja ili watoto wafurahie na wacheze, ni jukuma la wizara ya, ya mchezo. Ni lazima wajiandae na watengeneze uwanja ya kutosha.

Serikali imeleta curriculum ya walimu kufundisha watoto mambo ya environment na hewa na kutunza environment .

Katika nchi yetu ya Kenya, michezo ambayo ime imeleta faida kubwa ni hii mchezo ya kukimbia. Wakimb-- wakimbiaji wengi kwa hii ambao wameshinda wameshinda vikombe wametoka hii nchi yetu.

Kenya red cross imeajiri watu wengi ambao kazi yao ni kuogelea maji na kuassist watu ambao wameangukia maji kama kuna ajali ya boat .

Wakati zingine huwa, wanafunzi hawaruhusiwi kuenda nje ya shule ili wasijiingize mambo mengi ya nje, wa-wabaki ndani na wa-wasome mpaka muda yao ya kusoma itaisha.

Kujenga nyumba juu ya nyumba ingine, imeleta faida kubwa kwa wale ambao wako na shamba kidogo na wanataka kujenga nyumba, nyumba mingi. Inapatia mtu space kidogo ya kufanya kitu ingine badala ya kujenga nyumba.

Kompyuta imerahisisha kazi kubwa na kazi nyingi. Katika kundi la ofisi ambayo utaenda, hautakosa kompyuta lazima iwe na kompyuta ofisi.

Mtu anapokombia kwa muda mrefu kama saa moja hivi hafai kusimama tu hivo. Anafaa afanye mazoezi kidogo ili asikuwe ame faint .

Walemavu ambao Wana shida ya miguu, ambao hawawezi wakatembea lazima wapatiwe hizi wheelchair ya kujiendesha.

Mchezo Kwa wale ambao wachezaji wa Kenya ambao wanacheza team tofauti tofauti huwa wanafaulu sana Kila mahali ambapo wanaenda na hiyo ni juhudi na zoezi ambao walitoa.

Shule za siku hizi zina mjengo mzuri mzuri ofisi na darasa, lab ziko na vitu mzuri mzuri sana lakini masomo si kama mbeleni, masomo bado inaenda chini.